Ndizi nyingi za manjano na kijani zilizo komaa zikiwa zimepangwa sakafuni kando ya ukuta huku kikasha cha plastiki kikiwa kimejaa ndizi nyingine, inaonekana kama mavuno au maandalizi ya kuuza sokoni.

Sufuria yenye mchanganyiko wa maji ya njano na mabonge meupe ambayo ni mgando wa maziwa na maji ya maziwa yaliotenganishwa. Mchanganyiko huu hutokea wakati wa utengenezaji wa jibini au bidhaa nyingine za maziwa baada ya maziwa kugandishwa kwa kutumia joto.

Watu watatu waliovaa makoti meupe ya mahabara, buti ndefu za mpira na kofia za nywele, wawili wamesimama na kuinama wakifanya kazi kwenye kifaa cha chuma kinachoonekana kama mashine cha kuchakata au kupikia huku mmoja ameketi pembeni akitazama, inaonekana kama shughuli ya usindikaji wa chakula au mafunzo ya kiwanda kidogo.